Hii ni bima bora ambayo hutumiwa sana sana na watu ambao wako na manyumba kwenye tauni. Huu husaidia sana sana wakati ambapo kuna moto tena wakati kuna wizi unaweza kupata chumba chako kama imechomeka ama wakati ambapo umeibiwa unaweza ukapata vitu vyako kwa haraka.

Hapa ni maduka maduka haya imeandikwa jina mpesa hii inaonyesha kuwa unaweza kwenda tuma pesa huku ama kutoa hapa nje kuna viazi viazi hivi ni vya kuuzwa tena huko kwenye mlango wa duka kuna fridge .Fridge hii iko na soda mingi.

Hili ni kadi ya pesa. Kadi hii imeandikwa VISA, kadi hii hutumiwa sana sana wakati unaenda kutoa ama kuweka pesa zako mpesa. Kadi hii husaidia tena wakati unanunua bidhaa vyako alafu labda mahali ulikuwa umenunua bidhaa vyako inatumia kadi hii.

Hizi ni pesa, pesa hizi ni za karatasi za elfu moja moja pesa hizi zimeandikwa jina ya nchi yetu humu kenya tena ikona chengo ya KICC ,pesa hizi zimepakwa kwenye meza hizi ni pesa ambazo zinatumika wakati huu humu nchi baada ya kupandilishwa hivi majuzi.

Hii ni bima bora mabyo madereva na watu ambao wako na gari wanapaswa kuwa nayo. Pia kuna pesa ambazo unafaa kuzilipia kutumia bima hii kwa urahisi. Bima hii inasaidia wakati mtu anapopata ajali kupata matibabu bure tena kurejeshewa gari yake bila malipo yoyote.

Hapa ni duka ambayo ni ya kuuzia maziwa ,hapa juu imeandikwa jina ,Kieni Dairy Products, tena hapa juu kumechorwa picha ya ng'ombe ,tena hapa nje kuna mama ambaye anaonekana kuwa ameenda kupata usaidizi ,tena kuna galani ya maziwa hapa nje.

Hapa kuna magari mengi ambayo yana rangi tofauti. Magari haya pia ni ya haina tofauti. Kuna magari kubwa kubwa, tena magari ndogo ndogo, tena ambayo si kubwa wala si ndogo. Magari haya yameegezwa mahali pasafi. Inaonekana kuwa magari haya ni za kuuzwa. Hii inaleta faida kubwa kwa muuzaji.

Sehemu ambapo, mafuriko, yameweza kuadiri, pia, hii ni bima bora ambayo, inasaidia, kuokoa watu, wanapopatwa, na matatizo, kama ya mafuriko.

Hili ni duka la viatu na nguo. Watu wanaonekana kuwa wamekuja hapa ili kujitafutia viatu ambavyo vinawatosha. Viatu hivi vinaonekana kuwa ni vya aina tofauti tofauti. Tena kuna ya watoto wadogo hadi ya watu wakubwa. Hii ni biashara nzuri kwa sababu watu hununua hivi viatu kwa haraka sana.

Hii ni noti ya pesa, noti hii inatumiwa kwa nchi yetu Kenya, hapa kwenye mikononi mwa mtu huyu, amebeba karatasi la noti elfu moja tena hapa kwenye meza ako na karatasi ya noti hamsini, hii noti iko na jina ya nchi yetu Kenya.

Hapa ni sokoni na humu ni pahali ambapo nguo zinauzwa nguo hizi zinaonekana kuwa zina rangi tofauti mtu anakuja anajichagulia nguo zake na kulipia na kwenda zake.

Hii ni biashara ambayo hufanywa sana sana sokoni. Biashara hii ni ya soksi, soksi zina rangi tofauti tofauti pia soksi hizi ni za watoto wadogo na watu wakubwa. Soksi hizi zinaleta faida kubwa kubwa kwa sababu wakati wa baridi soksi zinafaa kuvaliwa na watoto sana sana ili kupanguza kupatwa na homa.

Hizi ni noti za pesa, ni za elfu moja moja pia kwenye noti hii ni zile pesa ambazo zilikuwa zinatumika humu nchini kitambo. Ina picha ya raisi aliyestaafu mzee Jomo Kenyatta na wanyama pori.

Hapa ni chumba cha kifahari pia inaonekana kuwa ni ya ghorofa kunazo magari ambazo ziko hapa ziko na rangi tofauti pia zinaonekana kuwa hazijawahi kutumika ina maana kuwa ni za kuuzwa.

Hii ni bima bora ambayo inatumiwa hospitali, hii bima inasaidia kina mama sanasana wajawazito, wamama ambao wanabeba mimba wanaweza kwenda kujifungua bila malipo yoyote kwenye hospitali kwa sababu ya bima hii, bima hii ililetwa na mama wetu Magret Kenyata.

Hii ni duka la maziwa, imeandikwa jina ya Mount Kenya milk depot, hapa ni mahali ambapo watu wanaishi hapa karibu wanaweza kununua ama kuchukua maziwa yao. Huku kwenye duka hili liko na michoro ya chupa ya maziwa, tena kuna picha ya ngombe.

Hizi ni pesa ambazo ni noti, noti hizi ni mingi sana. Hizi ni pesa ambazo zilikuwa zinatumika humu nchini kenya kitambo, hadi hivi majuzi ikaweza ikabadilishwa. Pesa hizi inamchoro wa mstaafu raisi wa nchi yetu wetu Jomo Kenyatta.

Hapa ni pahali ambapo maziwa yanapelekwa. Sehemu hii unaweza ukaenda ukawekeza pesa zako hapa na upewe maziwa kulingana na pesa zako. Pia ina michoro ya ng'ombe ili watu waweze kujua kuwa ile ni duka la maziwa.

Hapa kunao simu ambayo inaonekana kuwa inatumiwa kutumana pesa ama unaweza kuweka pesa zako hapa pia, unaweza kukopa pesa kutumia simu yako.

Hili ni biashara la viatu. Viatu hivi vinaonekana kuwa ni majabali viatu hivi vimepangwa kwa utaratibu mzuri ambapo unaweza ukapata kiatu kwa haraka. Biashara hii hufanywa sanasana na wamaasai kwa sababu hizi ni viatu ambavyo vinashonwa kwa kutumia mikono. Biashara hii ni mzuri sana kwa sababu ina fedha mingi.

Hapa kunao mikoba ambayo imetumiwa nyasi kutengenezwa. Ina rangi yenye tofauti, kina mama hushona vitu hivi sana sana ili waweze kuuza na kupata pesa za kujikimu maishani.

Hii ni bima nzuri ambayo inasaidia kupata matibabu kwa haraka, bima hii unaweza ukapata kwa kutumia simu yako, sio lazima ikuwe umeenda kwa ofisi ya huduma ili kupata bima hii, hii unarahisisha kazi ya wanaraiaa kwa kutumia simu.

Hapa kunao magari . Yana rangi inayofanana zote ilhali ni ya aina tofauti . Magari haya yameegeshwa kwa utaratibu mzuri pia yanaonekana kuwa hayajawai kutumika . Ina maana kuwa magari haya ni za kuuzwa .

Hapa ni sokoni, sokoni humu kunaonekana kuna watu wengi ambao wamekuja kujichagulia nguo. Watu wanauza bidhaa tofauti tofauti kwa kila corner . Unaweza ukapata kila kitu huku kwa sababu ni siku ya soko. Vitu huwa ni rahisi kwenye siku ya soko humu nchini.

Hizi ni pesa, peasa hizi zimepangwa kwenye meza tena kuna pesa za koini , kunaonekana mkono ambayo imeshika pesa hizi, pesa hizi zinaonekana ni zile pesa ambazo zilikuwa zinatumiwa kwenye nchi yetu kitambo kabla ya kubadilishwa pesa yetu kuwa ya kisasa.

Hapa ni sokoni. Humu sokoni watu wanauza matunda, nyanya, vitungu, viazi vitamu, ndizi na vitu vinginevyo. Hii ni biashara ambayo hufanywa sana sana na akina mama. Hii husaidia kujipatia kipato cha kila siku na kusaidia kwenye maisha yao.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeiva. Kuna zingine ambazo bado zinaonekana kuwa na rangi ya kijani, tena kuna ambazo zinaonekana kuwa zimeiva sana. Ndizi hizi zinaonekana kuwa ni ya aina tofauti. Hii inaonyesha kuwa ni ya biashara, ambayo hufanywa sanasana na kina mama.

Hii ni gari, gari hili linaonekana kuwa ni la kuwabebea abiria, tena kwenye gari hili linaonekana kuwa linapeana pesa za kukopa, hapo kwenye gari imeandikwa progressive credit, quick flexible loans .Tena kuna nambari ambayo unaweza ukapiga ili ukaweze ukapata hizo pesa.

Hapa ni maduka , maduka haya moja imepakwa rangi ya kijani na ingine rangi ya nyukundu hii ya kijani inatumwa pesa kwa kutumia laini ya safaricom tena hii ya nyekundu ni ya kutuma pesa ya Airtel hapa njee Kuna watu ambao wameketi chini njee ya maduka haya.

Hii ni bima ambayo inatumiwa kubebea mizigo . Pia kunao mahali ambapo unaweza ukaandikia jina lako nambari zako za id na pia kunao mahali ambapo unaweza kulipia pesa.

Hili ni gari, gari hili ni la rangi cheupe. Gari hili pia lina bei ya juu, hapa kwenye mlango kunao kifunguo ya kufungua nayo gari, tena mlango wa huu gari kumewekwa wazi nikama kuna mtu anafaa kuingi ndani wa humu gari na kulisafirisha.

Hapa kunao gari. Ina tochi mbili hapa mbeleni na kunao ambayo yenye iko katikati. Gari hii ina gurudumu nne. Pia hapa chini kunao vitu ambavyo inatumiwa kuegezwa vitu.

Hii ni bima bora ambayo ni ya kutumia sana sana kwenye hospitali. Familia mengi iko na bima hii kwa sababu, ukiwa na bima hii alafu unagonjeka ghafla, unaweza ukapata matibabu bila malipo kwa sababu una bima hii. Bima hii pia husaidia kupunguza matatizo ya fedha kwenye familia.

Hapa ni pahali ambapo watu wanaweza wakapata maziwa. Watu wanaonekana kuwa wamekujia maziwa kwa wengi, tena hii machine inatumia kiteknologia ya kisasa. Ni machine ambayo unaweza ukaweka pesa zako mbazo ulikuwa nazo na maziwa ambayo unaweza kuitaji na kupata maziwa yako kwa haraka.

Hili ni duka la maziwa. Duka hili lina jina Eucina milk . Tena hapa kwenye mlango, umechorwa mchoro wa ng'ombe. Tena, imeandikwa kuwa unauza maziwa fresh . Hii husaidia wanunuzi kujua kuwa hili ni duka la maziwa na inauza maziwa gani.

Hapa kuna magari nyeupe, tena huko nyuma kuna majengo mrefu, magari haya ni ya aina tofauti tofauti, magari haya ni ya bei ya juu, magari haya yameegeshwa vizuri tena magari haya yanaonekana kuwa hayajatumika kuonyesha kuwa ni za kuuzwa.

Hapa ni pahali ambapo panauzwa magari imeandikwa jina ya gari ya Mercedes. Hapa kuna magari ya rangi tofauti tena zinafanana kwa chombo magari haya yanaonekana kuwa yanauzwa yameegeshwa kwa pahali pazuri ambapo hapawezi pakachafuka haraka.

Hizi ni noti za pesa noti hizi ni za elfu moja moja zimepangwa kwa utaratibu nzuri pia hapa kunao kitu ya kufungia pesa hapa .

Hili ni gari. Gari hili ni la kuwabebea abiria. Gari hili huku nyuma imeandikwa nambari temanini. Gari hii inaonekana kuwa bado ni jipya. Gurudumu zake zinafanya kazi vizuri. Gari hii hutumiwangwa na watu wa matatu sana sana.

Sokoni huku kuna matunda mengi sanaa. Yanaonekana kua wanabiashara wanafanya kazi ya matunda huku. Pia hili ni biashara ambalo liko na faida kubwa sanaa. Kwa sababu watu wengi wamejua maana ya matunda katika maisha yao hununua kwa haraka sanaa.

Hapa kuna ndizi. Ndizi ambazo zimewekwa kwenye ndoo. Huko juu kunaonekana kuna vitunguu. Hii inaonekana kuwa ni biashara ambayo hufanywa sana sana na wanawake. Hapa kunaonekana kuwa hii ni biashara ya mimea inayotoka shambani. Hii huleta manufaa kubwa kwa muuzaji.

Hili linaonekana kuwa ni duka la maziwa. Tena hili duka la biashara nzuri sana kwa sababu pesa nyingi hazihitajiki kuanzishwa. Tena watu wengi hununua maziwa kwa haraka. So ni kazi ambayo inafanyika sana sana kwenye town na huvuma sana.

Hii ni karatasi ambazo zinatumiwa sana sana kwa watu ambao wamepata ajali. Hii husaidia watu ambao wamepata ajali kupata matibabu, alafu bila malipo. Pia anaweza kutengenezewa gari baada ya ajali bila malipo. Hii ikona manufaa kubwa sana katika maisha yetu.

Hizi zinaonekana kuwa ni zile pesa ambazo zilikuwa zinatumiwa kitambo. Ni pesa, karatasi za elfu moja moja. Hizi ni pesa ambazo zilikuwa zimechorwa raisi ambaye ashastaafu, Moi. Hizi ni pesa ambazo zilibadilishwa hivi majuzi na kuunda pesa zingine za nchi yetu.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa za dukani, pia ni duka ambalo unaweza kuenda kutoa ama kutuma pesa zako. Duka hili limeandikwa kwa majina ili kuonyesha kuwa vitu vinavyouzwa hapa na kazi ambayo inafanywa huko ili kusaidia watu kujua ni nini iko huko.

Hili ni kundi ambalo linasimamia ukusanyaji wa pesa humu nchini ili kupata pesa za kujenga nchi. Hasa kwa wanabiashara, watu ambao wameandikwa na serikali, madereva. Kila mtu ambaye anafanya kazi yote humu nchini serikali inafaa kuchukua ushuru ili kujenga nchi.

Hili ni biashara la viatu. Viatu hivi vinaonekana kuwa ni viatu vya watoto wachanga hadi watu wakubwa. Viatu hivi vinauzwa kwa bei nafuu. Pia humsaidia mwanabiashara kupata ajira, pia humsaidia kuwa kupata pesa za kujikimu katika maisha yake na kupata maisha mazuri.

Hii ni biashara la matunda. Matunda ya aina aina imeonyeshwa huku. Hii pia inasaidia mwanabiashara kupata faida kubwa. Tena kwa watu wanunuzi huwa hii ni kazi ambayo inasaidia sana kwa mkulima na mwanabiashara. Pia hizi ni matunda ambazo hujenga miili zetu hasaa kwa watoto.

Hii ni Insurance inayotumika kwenye matibabu. Ni bima nzuri ambayo inasaidia watu kupata matibabu kwa haraka tena bila malipo. Mtu anapopata ugonjwa ghafla, anaweza kuenda hosipitali na kupokea matibabu na kua na afya njema bila malipo na kupata tiba kwa haraka.

Hili ni biashara ya madoido. Hasa wamaasai hufanyaga hili kazi. Hili ni biashara ambayo inaleta faida kubwa sanaa ili kwa sababu watu wengi hupenda kuvutia. Kwa hivo hununua hizi bidhaa za urembo ilikujipodoa nazo. Pia mishipi hununuliwa na wanaume sanaa.

Hili ni biashara la machambali. Hizi iko na faida kubwa sana kwa wanabiashara kwa sababu hili biashara halifai ukuwe na pesa nyingi ili uanzishe. Linaweza likaanzishwa na pesa chache tu na ukaweza ukatengeneza pesa nyingi sana kwenye hili biashara ili ujikimu maishani na kutunza familia yako.

Hapa panaonekana kuwa ni ofisi. Watu ambao wanafanya kazi huku wameekewa mahali pazuri ambapo wanaweza kuziweka magari zao wakati wako kazi. Hii ni muhimu sana kwa sababu ya ulinzi kwa sababu watu hawawezi wakaibiwa vitu vyao kwa sababu wamewekewa ulinzi mkubwa.

Hizi ni mashanga ambazo zimeshonwa kwa njia tofauti tofauti za kipekee. Mashanga haya ni ya urembo. Pia watu hasaa wamasai wanapenda kuzitumia ili kujipodoa. Hii hufanywa sana sana na wanawake ili iwaletee faida na wapate pesa za kujisaidia kwa maisha.

Hii ni duka la kusuka pia hii duka unaeza enda kujipodoa huko. Hufanywa sana sana na wanawake alafu unaweza enda kununua mafuta za nywele unaweza enda kusukwa huku alafu unaeza enda kununua mafuta ya kujipodoa. Pia inakuanga ni biashara yenye manufaa kwa jamii sana.

Insurance ya bodaboda inasaidia sana wanabodaboda kupata vitu vingi. Kama vile wanapopata ajali wanapelekwa hospitali na kutibiwa bila malipo. Tena gari yake inaweza ikatengenezwa bila kudaishwa malipo kwa njia yoyote ile.

Hili ni bima poa kwa wana bodaboda. Hii husaidia wana bodaboda kupata matibabu wanapopata ajali bila malipo. Tena wanaweza kupewa pikipiki lingine bila kulipishwa pesa nyingi kwa sababu ya bima hii. Husaidia sana kwa afya na biashara.

Hii ni biashara ya viatu. Viatu hivi vyaonekana kuwa ni vya watoto wadogo hadi watu wakubwa. Tena viatu hivi vinaonekana kuwa na gurudumu. Hivi viatu hutumiwanga na wachezaji wa mchezo ambao hutumiwa kwa hizi viatu. Watu wengi hukuanga na talanta ya kucheza mchezo huu.

Hii ni kifaa ambacho hutumiwa sana sana na wanabiashara ili kujua jinsi ambavyo wameuza bidhaa vyao. Alafu inaonyesha hadi tarehe, kisha inaonyesha hadi wakati ambapo pesa zilikua zinatumwa. Hii husaidia wanabiashara kutokosa pesa zao

Watu ambao wanaonekana kuona rekodi zao ni kama wanaongelea kazi ni kama wanakuwa na kazi ni kama kazi Yao inafanywa kwa utaratibu ,pia ni kama Kuna mtu anawasahisiya kazi hii yao.

Hii ni ofisi ambayo watu wengi hufanya kazi. Inaonekana kuwa watu ambao wanafanya kazi huku, wameweza kufikia kazi zao na wanaweza kuziweka gari zao kwa mahali pazuri. Pia kunaonekana kuwa kuna viti vinazotosha. Pia ni nyumba kubwa ambayo inaweza kufanyiwa kazi bila masumbuliko.

Hapa panaonekana magari ya kisasa. Magari haya ni ya kuuzwa. Pia ni ya kuuzwa kwa bei ya juu. Mtu yeyote hawezi akahifadhi, tena magari haya yanaleta pesa kwa mwanabiashara tena katika nchi yetu ya Kenya.

Magari mengi ambazo zimepangwa kwa utaratibu. Hapa ni pahali ambapo panaoshwa magari. Hii ni kazi mzuri sana ila inahitaji pesa mingi sana kuanzisha. Mtu ambaye ameanzisha hii biashara ako na faida kubwa sana kwa sababu gari inauzwa kwa bei ya juu sana, lakini si kila mtu anaweza kufikia.

Hizi ni magari ambazo zimewekwa na kupangwa kwa utaratibu. Hizi ni magari ambazo huuzwa ila watu wachache wanaweza kuzinunua kwa sababu ni ya bei ya juu sana. Magari haya yanaleta faida kwa nchi yetu na muuzaji tena kwa biashara yake.

Ni mtu ambaye anatumia kompyuta yake kufanyia kazi. Tena kunao manamba za simu ambazo zimeandikwa huku chini za kupata usaidizi kwa ofisi hili. Pia inaonekana kuwa ofisi hii ni ya insurance ambazo inadaifia watu katika harakati zao biashara za wakati wa hasara.

Hili ni gari aina ya kisasa. Gari hili limeundwa kwa utaratibu wenyewe inaonekana kuwa gari hili ni la pesa mingi sana. Mtu yeyote hawezi kuinunua kwa urahisi kwa sababu ni la bei ya juu. Gari hili lina spidi ya juu na ni la dhamani sana.

Hili ni gari ambalo imekaa kuwa ni mpya alafu gari hili ni la bei la juu sana utumiwa sana sana na wanasiasa au ama watu ambao Wana pesa mingi sana ambao wanaeza kuzinunua , gari hii pia ni za bei ya juu.

Hapa ni benki. Benki ni mahali watu wanaweka pesa zao ili kuwa na ulinzi mzuri. Pia watu huweka pesa zao hapa ili wasitumie pesa zao kiholela. Watu wenye wanafanya kazi serikali ndio wanatumianga benki sana sana kwa sababu ni za serikali.

Watu ambao wanaonekana kuwa ni familia. Watu ambao wamelishwa na chakula bora hii inaonyesha kuwa wanashuhudia jinsi ya kufunza familia kutumia CIC.Hii ndio tiba ambayo husaidia watu na familia kupata matibabu kwa haraka.

Ni gari ambayo inaonekana ni la kuuzwa halafu ni la mtu binafsi . Tena inaonyesha kuwa unaweza lipa mdogomdogo . Hili ni gari ambalo kila mtu anaweza kulifikia kwa sababu unaweza kulipa mdogomdogo. Pia iko na kila kitu ambayo inahitajika kwa gari. Pia iko na license yake unaoletwa kwa haraka.

Hii ni biashara ambayo hufanywa sana sana na wanamaasai. Pia hii inakuanga na faida kubwa sana kwa sababu wakati watalii wanakuja huku kwetu Kenya wanaenda kuzinunua hizi bidhaa na kuwapa fedha za kujisaidia kwa maisha. Hizi vichongo ziko na wanyama ambao ni wa pori sana sana.

Viatu zinazouzwa, zinaonekana kuwa kuna machampali, (sandals) kunao vitu mingi, pia hii ni biashara nzuri sana inayoleta faida kubwa kwa mwana biashara. Kwa sababu hizi ni vitu ambazo tunafaa kuwa nazo kama watoto, wazazi na pia wajukuu.

Hizi ni pesa ambazo zilikuwa zinatumiwa kitambo. Karatasi hizi ni pesa zenye thamani sana. Alafu hizi pesa ziko na ni za ni ghali sana kwa sababu ni ya bei ya juu na ni elfu moja moja kila aina.

Hizi ni pesa. Pesa hizi ni noti za elfu moja moja kwa kila noti, tena pesa hizi hazitumiki siku hizi humu nchini Kenya. Zimebadilishwa kuwa za kisasa pia hizi pesa zilibadilishwa hivi majuzi.

Hizi ni pesa ambazo zilikuwa zinatumiwa humu nchini Kenya kitambo. Karatasi hizi za pesa zilikuwa na michoro wa rais wetu ambaye alishastaafu Moi. Hizi pesa zilikuwa zinatumiwa kitambo ili kununua bidhaa, ingawa zilibadilishwa hivi majuzi.

Hapa panaonekana soko ambapo wanauza nyama. Inaonekana kua watu wengi wako huko kununua nyama. Hili ni biashara mzuri sanaa kwa sababu haihitaji pesa nyingi za kuanzisha. Tena inakua na faida kubwa kwa mwanabiashara mwenye anafanya kazi hili.

Hii ni bima ambayo inatumiwa kwenye hospitali ili watu waweze kupata dawa. Bima hii ni mzuri sana kwa sababu mtu anapogonjeka ghafla na labda hakuwa na hela, anaweza akaenda hospitali na anaweza kupata matibabu bila kulipia chochote. Pia, hapa chini kuna namba ambayo unaweza kuipigia ili upate maelezo zaidi.

Hapa pamekuwa na magari mengi, magari haya yana rangi tofauti, yanaonekana kuwa kuna shughuli linaloendelea huku kwasababu magari haya yameegheshwa na wenyeji, huko nyuma kunaonekana kuwa kuna miti ambazo zimekusanyika inakaa msitu, inaonekana kuwa hapa ni mahali ambapo kuna shamba.

Hii ni pesa, pesa hii ni noti ya elifu moja, pesa hii imeandikwa jina la nchi yetu Kenya, tena huko juu imeandikwa benki kuu ya central, pesa hii ni pesa ambayo inatumiwa huku nchini Kenya ili uweze kununua bidhaa vyako na kujisadia kwenye maisha, hii imesimamiwa na serikali yetu.

Hapa panaonekana magari. Magari haya yana rangi tofauti. Yamepigwa picha kutokea nyuma. Magari haya yanaonekana kuwa hazijawai kutumiwa. Ina maana kuwa magari haya yapo pahali ambapo pa kuuziwa. Hii ni biashara nzuri sana kwa sababu inaleta dhamana kubwa wa mwuzaji.

Hii ni bima. Bima hii ni ya watu haza madereva. Hii husaidia watu wakati wanapopata ajali. Watu wanaeza enda hospitali na kupata matibabu bila malipo yeyote. Pia hapa chini kuna nambari za simu ambazo unaweza ukazipiga ili uweze kupata maelezo zaidi kuhusu bima hii.

Hapa kuna jengo kuu la kifahari. Nje ya jengo hii panaonekana miti. Pia hapa nje kunao lori ambayo ikona ghorofa mbili. Pia lori hii inaonekana kuwa imeegeshwa magari ambazo hazijatumiwa huko juu. Labda zinapelekwa kuuzwa.

Hili ni gari ambalo linatumika kubebewa abiria sana sana hupatikana kwenye mataoni , gari hili linaonekana kuwa limeegeshwa hapa kwa muda fulani ,gari hili lina dhamani kubwa sana kwa sababu ni ya bei ya juu. Wanabiashara kama madereva wanaweza kutumia magari haya ili kupata pesa ya kujikimu maishani.

Hapa nisokoni, sokoni humu panaonekana watu wengi ambao wanauza bidhaa tofauti tofauti, hapa ni mahali pa kuuzia vyakula tena nguo ,watu wanafanya mabiashara zao ili wapate pesa ya kujihifadhi kwenye maisha yao tena kuzinunulia mahatitaji wanayohitaji nyumbani.

Hapa ni sokoni. Hapa panaonekana maduka, ambazo zinauza bidhaa vya nyumba. Hapo mbeleni kwa duka kuna wamama ambao wameekeza vitu vyao za kuuza kama vile machungwa, mboga, nyanya, vitunguu na vitu vinginevyo pia hapo kuna njia, magari yanapita hapo mbeleni.

Hili ni gari nyeupe. Gari hili linaonekana kuwa ni la kuwabebea wasafiri. Hapa inaonekana kuwa ni mausiku kwa sababu gari hili limewakisha taa. Tena majumba cha fahari ambavyo viko kando yake vinaonekana kuwa vimewashwa taa kuonyesha kuwa ni usiku.

Hapa ni njiani. Njiani humu panaonekana magari. Pia huku nyuma kunaonekana lori kubwa ambalo linasafirisha magari ambazo zinaonekana kuwa ni za kwenda kuuzwa. Bado ni mpya hazijatumiwa. Hii pia huko mbeleni kuna malori nyeupe.